Sehemu ya benki iliyo na jengo kubwa lililojengwa kwa kuta zenye rangi ya maziwa na mbele kukiwa na bango lililoandikwa aina ya benki hiyo na huku pembeni likiwa na rangi ya kijani na nje sehemu ya uwazi kukiwa na magari yaliyosimama hapo yenye rangi nyekundu na rangi ya kijivu.

Sehemu ya nyumba ya kuuzia pombe iliyo na meza kubwa sehemu ya mapokezi iliyojaa chupa za vinywaji mbalimbali vya pombe na huku pembeni wakionekana watu waliokaa kwenye meza karibu na meza hiyo ya vinywaji.

Chumba cha kuuzia pombe kilicho na meza mbili zilizo na chupa za vinywaji mbalimbali, huku chini ya meza hizo kukiwa na baadhi ya maboksi na chupa za pombe, na pembeni ikionekana chupa moja kubwa yenye rangi ya njano na picha kwa mbele yenye rangi nyekundu.

Sehemu ya wazi ya kuuzia magari iliyo na uwanja ulio na udongo na mawe madogo, huku ukiwa umezungushiwa wigo mfupi wa nyaya, pamoja na nguzo za simenti, na huku pembeni kukiwa na miti inayoonekana, na ndani ya uwanja huo kukiwa na magari yenye rangi ya kijivu na nyeupe.

Sehemu ya wazi ya kuuzia magari huku kando kukionekana ukuta mkubwa wa matofali na kukiwa na gari zenye rangi nyekundu lililofunguliwa mlango upande wa dereva na upande wa abiria.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe huku ndani ya chumba hicho kukiwa na kuta zenye rangi nyeupe, na huku ndani kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa, iliyo na rangi ya bluu, maandishi meupe na mekundu, na sehemu ya chini kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi, akiwa anakula majani.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng’ombe, lililowezekwa juu na bati, na banda hilo likiwa na milango ya kijani iliyo wazi na ndani ikionekana mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya kijani, na huku wakionekana watu wamesimama wakiwa wameshika madumu yenye rangi ya njano.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na milango mikubwa ya chuma yenye rangi ya bluu bahari iliyo wazi, na kando kukiwa na mlango wa bluu uliofungwa na katika mlango huo ulio wazi akionekana kijana aliyesimama ndani ya duka hilo akiwa na flana nyeupe yenye mistari myeusi.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na kuta za nje zenye rangi ya maziwa, huku ikionekana milango ya duka hilo ikiwa wazi, yenye rangi ya bluu bahari na nyeupe na maandishi meupe huku kwa chini kukiwa na bango lililo na dumu kubwa la chuma la maziwa na ndani ya banda hilo kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa.

Duka la kuuzia maziwa ya Ng'ombe lililo na chumba kilicho na kuta nyeupe na madirisha makubwa ya vyuma yenye rangi ya bluu bahari, na huko ndani kukiwa na meza kubwa nyeupe na Meza hiyo kukiwa na chombo cha kupimia maziwa, na akionekana mtu aliyevaa shati yeupe akiwa na chombo akipima maziwa hayo.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na banda la bluu kubwa na huko nje kukiwa na veranda, iliyokuwa na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na kando kukiwa na dumu leupe lililokuwa na maji, na huku kukionekana picha ya maandishi yenye rangi nyekundu.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, na ndani ya chumba hicho kukiwa na kuta zenye rangi nyeupe na mlango wa chuma wenye rangi ya bluu bahari ulio wazi, na ndani ikionekana mashine ya kuuzia maziwa iliyo na rangi nyeupe na rangi ya bluu.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo na milango ya bluu iliyowazi, mbele ikiandikwa kwa maandishi meupe; na kando akiwa mdada aliyesimama, na ndani ya banda hilo kukiwa na mashine ya kuuzia maziwa; chini ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe akiwa anakula majani.

Duka la kuuzia maziwa ya ngo'mbe lililo na banda lenye kuta zenye rangi ya maziwa. Na ndani ya banda hilo kukiwa na mashine kubwa ya kuuzia na kununulia maziwa ya ngo'mbe, lenye rangi ya bluu na maandishi meupe na sehemu ya mbele kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi akiwa nakula majani.

Duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililonakuta za mbao zenye rangi ya kahawia na mbele, ikionekana mashine kubwa ya kuuzia na kununulia maziwa ya ng'ombe na mbele ya mashine hiyo akionekana mwanamume aliyevaa fulana nyekundu na kofia ya bluu akiwa amesimama katika moja ya machine hizo.

Duka la kuuzia maziwa ya ng’ombe lililo na kuta zenye rangi nyeupe na sehemu ya chini kukiwa na sakafu yenye vigae vyenye rangi ya maziwa, na mbele kukiwa na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa yenye rangi ya bluu na kijani, na mbele akionekana mtu akiwa tayari ananununua maziwa hayo.

Chumba cha duka la kuuzia maziwa ya ng’ombe, kilicho na kuta zenye rangi ya maziwa; na huku ndani ya chumba hicho kukiwa na majokofu mawili yenye rangi nyekundu, yaliyo na vinywaji vya soda na maji, na huku kando kukiwa na mashine ya kuuzia na kununulia maziwa yenye rangi ya bluu, na juu ya majokofu hayo kukiwa na matenga mawili.

Duka la kuuzia maziwa ya ngombe lenye chumba chenye kuta zenye rangi ya maziwa, kukiwa ndani na mashine kubwa ya kuuzia na kununulia maziwa ya ng'ombe iliyo na rangi nyeupe na rangi ya bluu bahari. Huku mbele sehemu ya chini kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, huku kwa chini kukiwa na majani.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe lililo tengenezwa kwa mabati yenye rangi ya bluu, kijani, kahawia na ufito mweupe, huku mlango wa duka hilo ukiwa wazi na ndani ikionekana shelfu yenye rangi nyeupe na baadhi ya chupa zikiwa zimepangwa katika meza.

Sehemu ya duka ya kuuzia maziwa ya ngómbe lililo na mashine mbili za kuuzia maziwa moja ikiwa na rangi ya njano na kijani na nyingine ikiwa na rangi nyeupe na bluu bahari na huku kukiwa na waya mwembamba uliyopita mbele ya mashine hizo mbili.

Duka la kuuzia maziwa lililonakuta nyeupe kwa mbele na michirizi ya rangi ya kijani na juu kukiwa na bango lililoandikwa kwa maandishi meusi na mekundu, na katika ukuta huo kukiwa na dirisha kubwa la kioo na huku wakionekana mtu aliyesimama katika dirisha hilo lililo wazi.

Sehemu ya kuuzia fanicha, iliyo na makabati makubwa yenye rangi nyeupe na sehemu ya chini kukiwa na vikabati vidogo, vilivyo na mishikio ya chuma huku kwa mbele vikiwa na ubao wenye rangi ya kahawia, na huku baadhi ya milango ya kabati hilo ikiwa wazi.

Sehemu ya wazi ya kuuzia fanicha mbalimbali kukiwa na uwanja ulio na fanicha aina ya kochi zilizotengenezwa kwa ngozi nyeusi, na kando kukiwa na gari ya rangi ya kijivu lililosimama na huku kwa nyuma kukiwa na baadhi ya fanicha nyingine.

Sehemu ya wazi ya kuuzia fanicha mbalimbali iliyo na ardhi iliyo na changarawe na kokoto na huku zikionekana baadhi ya fanicha hizo, vitanda vilivyo tengenezwa kwa miguu ya mbao na sehemu nyingine ikiwa imefungwa vyuma. Vitanda hivyo vikiwa na rangi nyeusi na vingine vikiwa na rangi nyeupe.

Banda kubwa la kuuzia fanicha lililoezekwa na kuzungushiwa ukuta wa mabati na ndani ya sehemu ya wazi kukiwa na sakafu iliyowekwa ya mbao. Na huku ikionekana makochi yaliyofunikwa vitambaa vya rangi ya kijivu na juu kukiwa na vimito vidogo vya rangi ya kijivu na rangi ya karoti.

Sehemu ya duka kubwa la kuuzia fanicha lililo katika chumba chenye kuta zenye rangi nyeupe na vidirisha vidogo; na huku ndani kukiwa na makochi yenye rangi ya kijivu, yenye rangi ya maziwa na rangi nyeupe; na huku zikionekana meza ndogo zenye rangi ya kahawia.

Sehemu ya wazi pa kuuzia fanicha mbalimbali, huku zikionekana baadhi ya fanicha hizo aina ya makochi yenye rangi nyeupe na rangi ya kijivu na juu ya makochi hayo kukiwa na vimito vidogo vyenye rangi nyeupe na rangi ya kijivu.

Sehemu ya soko iliyo na banda lililo na meza zilizo na bidhaa mbalimbali pamoja na nyanya zilizoiva zilizowekwa katika mafungu na juu yake kukiwa na vikaratasi vyeupe vilivyoandikwa namba kwa rangi ya wino mwekundu, na huku akionekana mama anayepanga vizuri nyanya hizo.

Sehemu ya chumba chenye rangi ya kijivu kilicho na sakafu ya rangi ya kijivu, na huku kukionekana mazuria makubwa yaliyo na rangi mbalimbali yakiwa yametandikwa chini na baadhi yakiwa yamefungwa na kusimamishwa pembeni ya kuta za chumba hicho.

Sehemu ya soko iliyo na banda la wazi nje, lililofunikwa kwa miamvuli yenye rangi nyekundu na mbele kukiwa na meza zilizo na matunda ya matikiti, nyanya na bidhaa nyingine mbalimbali na huku mbele ya meza hiyo kukionekana watu waliosimama wakinunua bidhaa hizo.

Sehemu ya wazi ya soko lililo na mazao ya biashara, mengine yakiwa katika matenga yenye rangi ya kahawia na njano, na baadhi yakiwa ndani ya vindoo vidogo vyenye rangi nyeupe, na mengine yakiwa yamewekwa chini, yamepangwa katika mafungu, na huku wakionekana watu waliosimama na wengine kuuza mazao hayo.

Sehemu ya soko iliyo na mabanda makubwa yaliyoezekwa, na kuwekewa meza na huko sehemu hiyo ya mbele wakionekana watu waliosimama wakiuza bidhaa mbalimbali zilizo katika meza na mashefu, na huku kando wakionekana watu wanaopita na wengine wamesimama wakinunua bidhaa hizo

Sehemu ya soko lililojegwa kwa matofali na kuezekwa na mabati na nguzo zilizoshikilia paa na huku ndani ya chumba hicho kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizo katika maboksi na chupa, na katikati wakionekana watu walio simama wengine wakiongea na wengine wakipita katikati ya soko hilo.

Sehemu ya soko iliyo na banda kubwa lililo na bidhaa mbalimbali, na nje ya banda hilo kukiwa na mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe na mstari wa kijani iliyo na mazao ya nafaka ya maharage na mchele, na huku akionekana binti mwenye nguo nyeupe aliesimama akishika mfuko ulio na mchele.

Simu ni ya Nokia yenye rangi nyeusi ikiwa imeshikwa katika mkono wa mtu na katika sehemu ya mbele ya kioo cha simu hiyo, kukiwa na ujumbe wa kutolea pesa ukiwa unaonekana kwenye maandishi meusi na maandishi ya kijani.

Duka kubwa la kifahari lililo na chumba kikubwa kilichofungwa taa juu na huku kukiwa na sakafu iliyo na vigae vya rangi ya kijivu, na huku watu wengi wakionekana ndani ya chumba hicho kilicho, na mashelfu yaliyopangwa bidhaa mbalimbali, na watu wakiwa wameshika vyombo vya kubebea bidhaa katika duka hilo.

Duka kubwa la kifahari lililo na chumba chenye kuta nyeupe na mistari ya njano na, huku ukutani kukiwa kumefungwa kifaa cha mashine ya umeme na ndani kukiwa na mashelfu yenye bidhaa mbalimbali ya nguo na mikoba; na huku baadhi ya nguo zikiwa zimening'inizwa katika chumba hicho.

Duka kubwa la thamani linaloonekana sehemu ya sakafu ilio na rangi ya maziwa na huku kukiwa na chombo cha kubebea mizigo kikiwa ndani na baadhi ya bidhaa za matunda na vipakiti vidogo na chupa na huku akionekana mtu sehemu ya chini akisukuma kifaa hicho cha kubebea mizigo.

Sehemu ya duka kubwa la sanaa, lililo na shelfu zenye rangi nyeupe na nyekundu. Na katika shelfu hizo kukionekana baadhi ya bidhaa zilizo ndani ya chupa kubwa katika vipakiti vya rangi mbalimbali na katika makopo, na huku ikionekana sakafu iliyo na vigae vya rangi ya maziwa.